Katika picha hili ni katika darasa, na Kwa darasa tunaiyona madawati ambayo wanafunzi wanakalia, katika Kwa umbali nauona ubao, na naona makomputa ambayo yako kando kando.